Kiwanda kikubwa au mitambo wa kuzalisha nishati ya umeme kwakutumia joto ardhi ,kinachotumia mvuke ukiwa na mabomba makubwa na miundo ya chuma ,inayotoa moshi au mvuke, hii inaashiria mchango mkubwa katika kutoa hudumu za umeme muhimu kwa maendeleo ya viwanda na matumizi ya nyumbani .

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme unaotokana na gesi asilia ama joto ardhi, huku kukiwa na mitambo mingi pamoja na mashine kazaa kwa ajili ya kuzalisha umeme, kuutunza na kuusafirisha kwenda kwenye makazi ya watu.

Nguzo za umeme zilizopangwa barabarani, zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya za kusambaza umeme. Kutoka kwenye chanzo cha uzalishaji wa umeme hadi kwenye makazi ya watu.

Nguzo ndefu ya umeme iyotengenezwa kwa mbao. Nguzo hii imeunganishwa na nyaya nyingi za kusambaza umeme kutoka kwenye chanzo cha kuzalisha umeme hadi kupeleka kwenye makazi ya watu mbalimbali.

Nguzo mbili zilizobeba transfoma hku transfoma hyo ikiunganishwa na nyaya nyingi kwenda kwenye nguzo kuelekea sehemu tofauti. Ikiashiria miundombinu madhubuti kwa ajili ya usambazaji wa umeme.

Nguzo ndefu za umeme zilizosimama imara zenye nyaya zilizounganishwa kwenye nguzo hizi. Uwepo wa nguzo hizi imara za umeme husaidia upatikanaji na usafirishaji wa nishati ya umeme, ambayo hutumika majumbani pamoja na viwandani kwenye shughuli mbalimbali.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa mbao ikiunganishwa na nyaya nyingi za kusambaza umeme, kutoka kwenye kiwanda cha kuzalisha umeme hadi kwenye makazi ya watu mbalimbali.

Nguzo mbili za umeme zilizotengenezwa kwa saruji zikiwa zimefungwa vifaa vya umeme kama vile transfoma na nyaya nyingi, miundombinu hii muhimu kwa ajili ya kusafirisha umeme.

Uzio mrefu wa waya wenye ncha kali juu ya ukuta wa mawe, huku kukiwa na nguzo kadhaa za umeme zenye nyaya za umeme zinazopita juu ya uzio huo, nguzo hizo za umeme na nyaya zinatoa umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji.

Nguzo mbili kubwa, zilizobeba transifoma iliyounganishwa kwa nyaya ndefu, huku mbele ya nguzo hizo kukiwa na nguzo ndefu ya chuma, yenye nyanya ndefu, zinazosafirisha umeme kwenda kwenye makazi ya watu.

Nguzo ndefu za chuma zilizobeba nyaya kubwa za umeme zikiwa zimesimama kwenye kilima chenye nyasi, miundombinu hii ya kusambaza umeme wa kiwango cha juu, hutumia kusafirisha umeme kutoka kwenye vituo vikuu vya umeme, hadi maeneo mbalimbali, ambapo baadaye husambazwa kwa watumiaji.

Bango la barabarani lenye ishara ya wafanyakazi wanafanya kazi, ishara hii huwekwa barabarani ili kuonya madereva na watembea kwa miguu kwamba kuna kazi ya ujenzi au matengenezo ya barabara inaendelea mbele.

Bango la ishara za barabarani lenye herufi 'P' iliyoandikwa kwa wino mweusi huku kukiwa na mstari mwekundu uliopita katikati, ikimaanisha kuwa hakuna eneo la maegesho ya magari katika eneo hilo.

Alama ya barabarani yenye umbo la pembetatu, huku kingo zake zikiwa na rangi nyekundu na ndani kuwa na alama nyeusi ya mtu mzima akimshika mtoto wakivuka barabara. Alama hii ikiashiria kuwa madereva wa magari wanapaswa kuwa waangalifu kwa watoto wanaoweza kuvuka barabara hiyo.

Barabara ya lami iliyopo katikati ya jiji, ikiwa na magari mengi yakielekea sehemu tofauti, huku kukiwa na alama ya pundamilia ikiashiria eneo la kuvuka kwa miguu, na juu kidogo kukiwa na taa za barabarani.

Zoezi la ujenzi wa barabara ya lami, jambo muhimu katika kuandaa miundombinu ya usafirishaji wa magari, huku kukiwa na mabasi yaliyoegeshwa mbele kidogo tu ya barabara hiyo ya zamani.

Shughuli ya ujenzi wa barabara ambapo barabara mpya inatengenezwa, huku kukiwa na tingatinga ikifanya kazi kwenye barabara hiyo mpya, na kando ya barabara hiyo kukiwa na watu wakitembea kwa miguu, ikiashiria uboreshaji wa miundo mbinu ya usafiri wa barabara.

Barabara ya lami iliyonyooka ikipinda kwa mbele, huku kukiwa na magari yanayoelekea sehemu tofauti na kukiwa na mabango juu yakielezea mahali barabara hiyo inaelekea, kando ya barabara hiyo kuna watu wanaotembea kwa miguu.

Barabara kuu yenye miale ya taa nyingi usiku huku kukiwa na magari yanayosafiri kwa kasi. Miundombinu hii ya kisasa ya usafiri yenye miongozo tofauti ya magari yanayoelekea pande mbili tofauti. Huku taa za barabara zikifanya iwe rahisi kutumika wakati wa usiku.

Barabara kuu yenye magari yakielekea sehemu mbalimbali iliyopo katikati ya mji huku kukiwa na daraja kwa juulilotengenezwa kwa chuma kwa watembea kwa miguu.

Lori kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiwa limeegeshwa karibu na makazi ya watu, ikiashiria na usimamizi mzuri wa ukusanyaji wa taka, ili kutengeneza mazingira masafi na kuepuka magonjwa ya mlipuko.

Roli kubwa likiwa limeegeshwa barabarani huku nyuma yake kukiwa na uwazi kwa ajili ya kukusanya taka. Wafanyakazi wawili wa usafi wakipakia taka ndani ya roli hilo, ikiashiria matumizi ya mfumo mzuri kwa ajili ya usimamizi wa taka.

Rundo kubwa la takataka zilizowekwa kwenye mifuko ya plastiki na kurudikwa pembezoni mwa barabara, jambo hili likiashiria changamoto ya usimamizi wa taka ambapo laweza kusababisha mlipuko wa magonjwa na athari ya afya kwa jamii na mazingira.

Rundo la takataka na uchafu vilivyo tupwa ndani ya fremu, usimamizi huu mmbovu wa takataka ni hatari kwaajili ya uchafuzi wa mazingira pamoja na afya ya binadamu wanao ishi katika eneo hilo.

Eneo la nje lenye mapipa makubwa ya plastiki na madogo yenye rangi tofauti kama vile: nyekundu, machungwa, bluu pamoja na kijani; ikiashiria matumizi ya vyombo sahihi kwa ajili ya kukusanya taka.

Wafanyakazi wa usafi wakikusanya taka na kuzipakia kwenye lori maalumu la kubeba taka, tukio linaloonesha hatua muhimu katika usimamizi wa taka mijini, ambapo taka hukusanywa kutoka kwenye makazi ya watu na kupelekwa maeneo rasmi ya kutupia na kuchakata takataka.

Chombo cha plastiki cha kukusanyia taka za nyumbani: chombo hicho kilichowekwa taka nyingi kama vile chupa na karatasi imekwisha kujaa, mfumo huu mzuri wa kukusanya taka wa kimajumbani ni muhimu kwani husaidia kuzuia magonjwa ya mlipuko pamoja na kutunza mazingira.

Loro la Kukusanya taka likiwa limeegeshwa barabarani nyuma ya lori hilo kuna uwazi kwa ajili ya kukusanyia taka na baadhi ya wafanyakazi wa usafi wakiweka taka kwenye lori hilo hii kiashiria mfumo mzuri na usimamizi mzuri wa kukusanya taka ili kuepusha magonjwa ya mlipuko.

Rundo la takataka za plastiki zilizokusanywa kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe. Mfumo huu mbovu wa kukusanya taka ni hatari, kwani huweza kusababisha magonjwa kwa jamii inayozunguka eneo hilo.

Eneo pana na wazi lililotupwa takataka nyingi za aina tofauti kama vile plastiki, taka ngumu, nguo na mabaki ya chakula jambo ambalo ni hatari kwa maisha ya viumbe pamoja na afya ya mazingira ya eneo hilo.

Mifuko miwili maalumu ya kukusanyia taka, moja wenye rangi nyekundu na mwingine wa njano iliyo na maandishi yakimanisha kuwa inakusanya taka zenye athiri kubwa kwa wanadamu pamoja na viumbe. Mifuko hii hutumiwa kutupa taka zile zinazopatikana hospitalini au maaabara ili kuzuia kuenea kwa magonjwa na kulinda afya za viumbe mbalimbali.

Mapipa matatu ya kutupa taka yenye rangi tofauti bluu, nyekundu na nyeusi yakiwa yamewekwa kwa ajili ya kutupa taka pia yakiwa na picha ya ishara ya mtu akitupa taka kwenye pipa, ikionyesha umuhimu wa kutunza mazingira na kutupa taka mahali sahihi.

Eneo kubwa na la wazi lililojaa taka tofauti tofauti kama vile chupa za plastiki, mifuko pamoja na masalia ama mabaki ya chakula, huku kukiwa na maroli yakiwa yanamwaga taka katika eneo hilo.

Lori lenye rangi nyeupe na njano limesimama barabarani likikusanya taka, huku kundi la wafanyakazi wa usafi wakiwa wameshika gunia lililojaa takataka na kutaka kulipandisha ndani ya gari hilo.

Eneo la wazi lenye kuta za nyumba nikiwa limetupiwa taka chini, mkusanyiko huu wa taka unaashiria kuwa ni sehemu ya kukusanyia taka tofauti tofauti.

Mapipa matatu ya plastiki yenye rangi nyeusi, ya kuwekea taka, huku kila pipa likiwa na mfuniko wa rangi tofauti, ikiashiria aina ya taka inayotakiwa kutupwa ndani ya pipa hilo.

Lundo kubwa la taka na uchafu uliotupwa chini, karibu na ukuta, taka hizi zinazojumuisha; vipande vya plastiki, karatasi, na vitu vingine vilivyochanganyikana na udongo na mimea michache inayopatikana kwenye eneo hili, ikiashiria ukosefu wa usimamizi wa taka.

Rundo kubwa la takataka na uchafu wa aina mbalimbali, zikiwa zimetupwa chini sehemu ya wazi, mfano mbovu na ukosefu wa usimamizi mzuri wa taka mbao unaweza ukasababisha magonjwa kwa jamii karibu na sehemu hiyo.

Mapipa mawili makubwa ya rangi ya buluu yaliyotengenezwa kwa plastiki yakiwa yamewekwa sehemu ya wazi kando ya ukuta wenye bati jeusi. Pipa hizi zinazotumika kwa ajili ya kukusanyia na kusafirisha taka zikiwa zimewekwa eneo la wazi kuashiria juhudi za kudhibiti na kukusanya taka zisizagae na kuchafua mazingira.

Jengo kubwa la zege lililofungwa uzio wa chuma, likiwa limewekwa kwenye eneo la wazi lenye miti na mimea. Muundo huu wa jengo unaonekana kuwa tanki la maji, au kituo cha kusukumia maji kinachohifadhi na kusambaza maji safi na salama kwa jamii.

Tangi kubwa leusi la kuhifadhia maji likiwa limewekwa juu ya jengo, huku likiunganishwa na mabomba mengine yaliyopita karibu nalo, mfumo huo usambazaji wa maji kwenye makazi ya watu ni muhimu kwani husaidia kipindi cha ukosefu wa maji.

Lori la kusambaza maji masafi likiwa limesimama barabarani, ubavuni mwa lori hilo kuna maandishi yanayoashiria maji masafi pamoja na nambari za simu kwa ajili ya mawasiliano, lori hilo linatoa huduma ya maji masafi kwenye maeneo yenye changamoto upatikanaji wa maji huku kando ya lori hilo kukiwa na matangi meusi ya kutunzia maji masafi.

Lori la usafirishaji wa maji la rangi ya bluu lilioegeshwa barabarani ikiwa na nambari ya simu, ikionyesha kuwa ni biashara ya kuuza na kusambaza maji. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za maji hasa katika maeneo ambayo hayana mfumo wa maji safi ya bomba.

Lori kubwa la rangi ya bluu lililobeba tenki la maji, huku ubavu wa lori hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa pamoja na namba ya simu. Mfuno huu wa usambazaji wa maji kwa kutumia lori inaashiria kuwa eneo hilo halina miundo mbinu ya maji safi ya bomba au kuna wakati wa upungufu wa maji.

Eneo la ujenzi wa miundombinu ya maji, huku kukiwa na mashine ya kuchimba kubwa yenye rangi ya njano na bluu. Pembeni yake kukiwa na makalvati yaliyotengenezwa kwa saruji.